Sehemu ya shule ya awali iliyozungushiwa uzio wa wavu, kukiwa na bembea yenye viti vyenye rangi ya njano, bluu na kijani nje ya uzio huu kuna miti na majengo ya ghorofa.

Moja ya zana ya kufundishia na kujifunzia inayoonyesha siku za wiki, ambayo hutumika kufundishia katika shule za msingi, matumizi ya zana katika ufundishaji, humfanya mtoto ajenge kumbukumbu nzuri na ya kudumu.

Jengo la shule ya msingi lililo na madarasa, nje ya kuta hizo kumepakwa rangi za maziwa na za kahawia, pia kumechorwa michoro ya aina mbalimbali, ambayo mwanafunzi huendelea kuitumia katika ujifunzaji wake na hivyo kumjengea kumbukumbu ya kudumu.

Vitabu vya shule ya msingi vinavyotumika kufunzia na kufundishia, zikiwa zimepangwa vizuri kwenye shelfu. Vitabu hivi ni kwa ajili ya wanafunzi katika kusoma, ili kuweza kukuza stadi ya usomaji.

Moja ya kitabu kinachotumika kufundishia shule za msingi somo la kiingereza, kikiwa kimefunuliwa na kurasa hizi zina picha zilizo na maandishi ambayo mtoto hutumia kusoma ili kumjengea stadi ya kusoma.

Jengo la shule ya msingi lililopakwa rangi nyeupe, madirisha madogo ya vioo yaliyoko juu, pia kuna nguzo za chuma zenye rangi nyeusi, pembeni kunaonekana majani ya miti.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa darasani, amesimama mbele akifundisha hesabu, mikononi ameshika karatasi pamoja na kalamu anayoitumia kuandikia ubaoni.

Eneo la shule ya msingi, kukiwa na majengo yanayotumika kama madarasa na ofisi, pia kuna wanafunzi wanaopita, na magari yaliyopaki eneo hilo, kuna maua ya miti yaliyopandwa na yamekatiwa vizuri.

Moja ya chumba cha darasa katika shule ya sekondari, kukiwa na watu waliosimama mbele, wakiwa wanafungua bahasha zenye rangi ya kijani, ili wanafunzi waweze kufanya mitihani. Pia ubaoni kumeandikwa muda wa kuanza na kumaliza.

Mwalimu wa sekondari, aliyevaa nguo zenye rangi nyeusi, akiwa amesimama ubaoni, akifundisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kwa kutumia dhana aliyoibandika ubaoni.

Ndani ya bweni katika shule ya sekondari, kukiwa na vitanda vitatu aina ya dabodeka. Pia, kuna meza pamoja na kiti. Madirishani kumetundikwa mapazia. Na kuta za bweni hili ni za rangi ya bluu.

Moja ya chumba katika shule ya sekondari, kukiwa na makabati ambayo yametumika kupanga vitabu vya masomo ya aina mbalimbali. Wapo wanafunzi wawili wanaoendelea kujitafutia vitabu kwa ajili ya kuendelea kujisomea. Pembeni kunameza na viti.

Sehemu ya chumba katika shule ya sekondari kukiwa na kabati lililo na mashelfu, kumepangwa vizuri vitabu vinavyotumika kufundishia elimu hiyo ya sekondari. Yupo mtu aliyechuchumaa, amejifunika nguo ya rangi nyekundu akiendelea kutafuta moja ya kitabu katika kabati hilo.

Moja ya bweni katika shule ya sekondari kukiwa na vitanda vya aina ya dabo deka vyenye magodoro yaliyotandikwa mashuka yenye rangi ya pinki, vitanda hivi vimepangwa vizuri.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanafunzi wa sekondari waliokaa wamevaa mashati yenye rangi nyeupe na suruali nyeusi, wakiwa wanaendelea kuandika; huku kukiwa na watu waliosimama wanawaangalia wanafunzi hao. Juu ya meza iliyopo ndani ya darasa hili kuna bahasha zenye rangi ya bluu.

Sehemu ya wazi katika chuo kukiwa na wanachuo waliokaa wakifanya majadiliano, wakitumia tarakilishi mpakato na mwingine akiwa amefunua kitabu amekiweka juu ya miguu yake, wengine wakiwa wanaendelea kuelekezana kwa nyuma.

Moja ya darasa katika chuo, kukiwa na wanafunzi ambao wakiwa wamekaa na juu ya meza zao kumewekwa madaftari, ambapo wanaendelea kumsikiliza mwalimu wao huku wakiandika.

Mmoja ya darasa katika chuo kukiwa na wanafunzi waliokaa wakimsikiliza mkufunzi wao aliyembele akiwafundisha kwa kutumia projekta, darasa linakuta zenye rangi nyeupe.

Moja ya darasa katika chuo kukiwa na wanachuo ndani yake, waliovaa nguo za bluu na nyeupe, mbele kuna mwalimu ambae anafundisha kwa kutumia projekta.

Moja ya chumba katika chuo, kukiwa na wanafunzi waliokaa kwenye viti vyao, wamevaa nguo zenye rangi ya bluu huku kila mmoja akiwa ameinama anaendelea kuandika. Mbele, yupo mwalimu wao aliyevaa nguo nyeupe. Jengo hili lina madirisha ya vioo na taa zinazowaka.

Chumba kikubwa kilicho na taa zinazowaka, huku kukiwa na wanachuo waliokaa wakiendelea kujisomea, juu ya meza zao kuna madaftari na vifaa mbalimbali kama kompyuta mpakato wanazozitumia kujifunzia.

Moja ya darasa katika chuo, kukiwa na wanafunzi waliokaa, huku juu ya meza zao kukiwa na tarakilishi mpakato, wanazotumia kujifunzia. Pia, yapo madaftari wakiwa wanaendelea kuandika.

Moja ya jengo katika chuo, ndani yake kukiwa na wanachuo waliokaa, ambao wanaendelea kujifunza. Kuta za jengo hilo zimepakwa rangi nyeupe na madirisha ni ya vioo.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanachuo waliokaa waliovaa fulana zenye rangi ya machungwa, mbele yao kukiwa na mwalimu aliyevaa koti jeupe na juu ya meza kuna chupa za rangi ya kucha, brashi za kusafishia miguu huku mwalimu akiwa anaendelea kuwapa maelekezo juu ya vifaa hivyo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya darasa, wakifanya jaribio la uchomeleaji, huku wakiwa wamevaa miwani za kupunguza mwanga unaotokana na gesi inayotumika.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani, baadhi wakiwa wamevaa makoti ya rangi ya bluu wakijifunza kwa kutumia tarakilishi za mezani zilizopo juu ya meza zao.

Sehemu ya chumba katika chuo cha ufundi kukiwa na mwanafunzi aliyevalia koti la bluu, huku mbele yake kuna kabati ambalo juu yake kuna mashine pamoja na vifaa mbalimbali anavyovitumia kwa ajili ya kufanyia mazoezi kwa vitendo ya ufundi.

Ndani ya chumba cha darasa kukiwa na wanafunzi wa ufundi waliovaa nguo zenye rangi ya damu ya mzee. Juu ya meza kukiwa na mashine na vifaa mbalimbali wanavyovitumia katika mafunzo yao kwa vitendo, yupo mtu anae endelea kuwaelekeza wanafunzi hao.